Chupa ndogo ya kioo chenye utepe wa kijani na mweupe ulio na jina unaloitwa "s na givas" kinatunza chanjo ya mbuzi na kondoo kimefungwa vizuri juu ili isipate hewa au unyevunyevu.

Sanduku dogo la dawa lenye rangi mchanganyiko wa nyekundu na njano, wenye mchoro wa ng'ombe mweusi, katikati una maandishi maandishi makubwa yanayosomeka "Kozametin", kwa maelezo yake inatibu minyoo, na wadudu wengine wa tumboni ya mnyama huyo.

Kijana wa kiume muuzaji ameketi akimfurahisha mteja wake ambaye ni mwanamke, kununua bidhaa zake anazoziuza duka hapo. Kuna viroba vyeupe vilivyowekwa nafaka kwa nje na ndani kukiwa na pembejo za kilimo zikiwa zimepangiliwa kwenye makabati.

Kopo ya rangi ya zambarau la plastiki yenye picha ya mbwa ambalo limebeba dawa ya mbwa iitwayo mbwa bora sana ikitafsiriwa kwa kiswahili, inatibu mifupa na maungo hivyo kuwezesha mnyama huyo atembee bila shida.

Mwanaume aliyevaa fulana ya kazi akiwa amechuchumaa anakagua viroba vya mbolea, zilizootunzwa ndani ya ghala hiyo, kupitia viroba hivyo kuna maelezo ya matumizi.

Dawa ya mifugo iliyowekwa ndani ya chupa ndogo nyeupe yenye mfuniko mwekundu, inayotumika kutibu mbuzi, ng'ombe au kondoo ina maelezo mengi ili kumjuza mtumiaji namna sahihi ya kuwapa dozi.

Dawa ya kuku kutoka kampuni ya "SEEBUS", yenye lengo la kukuza ukuaji wa kuku wa nyama, waweze wakakua wakawa wanene, wawe tayari kwa ajili ya mauzo.

Dawa mbalimbali za mifugo na pembejeo zilizowekwa kwenye pakti na zingine kwenye chupa zenye maandishi yanayoweka maandishi kwa mtuamiaji wa dawa hizo, zimepangwa vizuri katika kabati na pia zimefungwa vizuri ili zisiharibike.

Viroba vikubwa nyeupe vyenye maandishi makubwa yanayasomekayo vifea, vikiwa vimejazwa chakula cha mifugo au mbolea kwa ajili ya mimea, vinafungwa na wataalamu waliopo ndani ya kiwanda hicho na kutunzwa ili zisiharibike.

Viroba vyeupe vikubwa vinavyotunza mbolea kutoka kiwandani aina ya baraka kutokea kampuni ya 'sifau agri', vina ijazo tofauti wa kilo kumi, ishirini na tano na hamsini yenye kauli mbiu nzuri inayomvutia mteja.

Dawa za wanyama na mimea zilizofunguliwa ndani ya makasha na chupa ndogondogo, ili zidumu kwa muda mrefu, zimepangwa vizuri kwenye kabati ili muuzaji asipate tabu kutafuta.

Dawa ya mbwa na paka iitwayo "Afya nzuri" ya asili kwa kiswahili na inaandikwa kwa kiingereza ambapo ndani yake kuna vikombe thelathini ya hiyo dawa inavyotumika na mbwa na paka pale anapoumwa, maelekezo mengine yameandikwa katika hilo boksi.

Ghala kubwa yenye viroba vya kutunzia dawa na pembejeo za wanyama wafugwao kama: ng'ombe, mbuzi au kuku. Kutokana na ukubwa wa viroba magari maalumu ya kubebea makontena yanatumika.

Mbolea kutoka kampuni ya "safi sarvi" ya asili, iliyofungwa katika kiroba nyeupe iliyotunzwa katika ghala kwa ajili ya matumizi ya mashambani au bustani.

Dawa ya wanyama, iitwayo Albomaa ya milizi tisini ambayo ina rangi ya njano kwa chini, katikati nyeupe na juu nyekundu yenye maelezo mengine zaidi ya jinsi ya kutumia hiyo dawa kwa wanyama.

Kipeperushi chenye tangazo la kibiashara linalo uza mbolea ya asili yenye maelezo ya jinsi ya utumiaji, jina la kampuni iliyo tengeneza pamoja na namba ya simu kwa mawasiliano zaidi.

Mkulima mweusi mwanaume mwenye fulana ya zambarau, akiwa mwenye tabasamu baada ya kushika hoho alizotoa kutoka magunia mawili ya rangi tofauti na yote yakiwa yamejaa.

Shamba kubwa la migomba lenye mikungu iliyojaa ndizi mbivu zikiwa zimeiva. zao hili ni zuri kwa biashara kutokana na uhitaji wake mwingi katika chakula na vinywaji kama juisi.

Shamba kubwa lenye zao la tikiti maji na mahindi yote yamestawi vizuri ikiashiria utunzaji wa hali ya juu ambayo inahusisha umwagiliaji, upalililiaji pamoja na upulizaji dawa. Mavuno yatokayo hapo ni makubwa hivyo yanapelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Mkulima wa kiume amechuchumaa na akiwa amevaa bwela suti ya bluu ameshikilia mkungu wa ndizi akipanda katika shimo alilolichimba. Anategemea apate ndizi za kutosha ili afanye biashara.

Dada aliyebeba kikapu cha plastiki, akipita kuvuna katikati ya shamba lake la nyanya zenye rangi nyekundu, njano na kijani.

Rundo la viazi vya mviringo vikiwa vimemwagwa chini ya ardhi na pembeni yake kuna kiroba kilichojaa zao hilo. Wingi wake ni kiashiria cha mavuno, yaliyofanyika katika shamba kubwa.

Mikungu ya ndizi imeiva na kukomaa katika shamba la migomba, ndizi ni zao nzuri za kibiashara hususani katika sehemu zenye mvua za mara kwa mara kama kaskazini katika mikoa kama ya kilimanjaro, kwa sababu zinastawi kwa wingi na pia ni chakula kikuu kwa watu hao.

Wakulima wanawake wakifanya kazi ya kukusanya viazi mviringo kwenye viroba ili visafirishwe kwenda sokoni. Zao hili lina fursa kubwa ya kiuchumi kwa sababu ya uhitaji wake mjini kutokana na chakula maarufu kinachopikwa kiitwacho viazi vya kukaanga.

Wakulima wa kijiji hicho, wakimwaga magimbi chini ili waanze kuyachambua, kuyaweka sawa kwa ajili ya usafirishaji kupeleka sokoni yapate mauzo.

Watu mbalimbali wa kiume, wakiwa katika shamba la ndizi, wakinyanyua migomba iliyolala kwa ubao mrefu, ili isianguke chini kutokana na udongo mlaini. Mbao hizo ndefu, huachwa kuibebesha, migomba hiyo ikae sawa.

Watu watatu wanapanga viazi vitamu kutoka kwenye rundo lililopo ardhini, ndani ya viazi hivyo inaashiria lengo la kupeleka sokoni kwaajili ya kuuzwa kwa wateja.

Mihogo iliyokusanywa na kuwekwa ndani ya viroba, ikiwa tayari kusafirishwa kuelekea sokoni, ni zao zuri la kibiashara lenye uhitaji mkubwa mjini, kama chakula kipendwacho asubuhi.

Mkulima aliyevaa koti la bluu akiwa amechuchumaa akifanya ukaguzi wa mpapai wake katika shamba la mipapai. Mipapai ni mingi aliyopanda ikiashiria ni jitihada ya kulima tunda hilo ili afanye biashara.

Mkulima wa kiume akiwa amechuchumaa, akikagua mapapai katika shamba lake la mipapai. Eneo hilo lina mipapai mingi na yote yametoa matunda, ikiakisi lengo la mkulima la kutumia zao hilo kama njia ya kujipatia kipato.

Kijana, akimwaga vitunguu sakafuni baada ya kuvuna shambani, hatua inayofuata ni kuchambua vizima kwa vibovu na kuviweka pamoja kwa ajili ya usafirishaji, vitunguu vinatumika katika mapishi na mapambo ya vyakula kwenye migahawa mikubwa.

Mkulima wa kiume akifanya ukaguzi katika shamba lake kubwa la mchaichai, chini yake kuna mabomba meusi yanayopitisha maji, hivyo kurahisisha umwagiliaji, mchaichai ni zao la kibiashara ambalo hutumika kama kiungo kwenye uandaaji wa chai.

Eneo lenye mgomba wa ndizi limezungukwa na mimea mingine pamoja na nyasi, ndizi ni zao zuri la kibiashara kwakua wauzaji hunufaika na pesa, zitokanazo na mauzo ya mikungu sokoni.

Mmea aina ya mchaichai uliopandwa kwa mistari kuruhusu wakulima kupita katikati yao kuyakagua na kupalilia. Yamepandwa katika udongo mwekundu ukiakisi udongo wa pande za kaskazini hususani kilimanjaro. Zao hili ni zuri la biashara kwa kuwa kuna uhitaji mkubwa wa watu.

Mmea wenye matunda mekundu ukiwa umestawi ikiashiria utunzaji mzuri. Nyanya hizi zimekomaa tayari kwa kuvunwa, wingi wake ni kielelezo tosha cha kilimo cha kibiashara.

Makreti yenye rangi ya njano, yakiwa na matunda yenye rangi ya kijani yaliyopangwa vizuri. Makreti hayo yamepangwa yakiwa tayari, kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni au kiwandani.

Watu mbalimbali wa vijijini wakianika kahawa chini, ili waweze kuzichambua vizuri na waziweke pamoja kwa ajili ya kusafirishwa kwenda viwandani, kuchakatwa au sokoni kwa ajili ya mauzo kwa watu.

Mkulima mwenye shati lenye mistari mistari na suruali nyeusi, akichuma nyanya katika shamba lake hilo, tayari kwa ajili ya matumizi mengine kama uuzaji au kupeleka kiwandani.

Nyanya nyingi zilizovunwa katika mashamba zimekusanywa pamoja katika sanduku na zimepangwa katika mistari minne, hivi ambazo zipo tayari kusafirishwa.

Nyanya zenye mwonekano mzuri zime kusanywa pamoja ili zisafirishwe kwa ajili ya matumizi ya viwandani au sokoni kwania ya kuuza ili kupata hela.

Watu mbalimbali wa vijijini wamekusanyika pamoja baadhi wamekaa wengine wamechuchumaa, wanachambua kahawa zilizokuwa kwenye magunia. Wanafanya hivyo ili kupata kahawa nzuri kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa mauzo au kiwandani tayari kwa kuchakatwa.

Mwanakijiji, amekusanya mahindi na kuanza kuyatenganisha mahindi na bunzi zake, ili yawe tayari kwa ajili ya kusafirisha sokoni.

Wakulima wakiume na wakike wamebeba ndoo zilizojaa kahawa kichwani, wametoka nazo shambani wanazimwaga chini ya ardhi, ili zipate jua na ziwe tayari kwa ajili ya kuchambuliwa na kupelekwa sokoni.

Mkulima ameshika nanasi zake tayarivkwaajili yakupeleka shambani kuuza kujipatia kipato chake

Migomba ya ndizi imekuwa na kustawi, hii ni kwasababu yanapata maji ya kutosha. Uwepo wa jua kali umefanya baadhi ya majani yake kukauka kidogo, ardhi hii ina rutuba kwa kuwa kuna nyasi zilizostawi.

Mtaalamu mmoja wa kilimo aliyevaa shati la bluu lenye madoa meupe, akiteta jambo na mkulima aliyechuchumaa naye kuhusu namna bora ya utunzaji wa zao hilo ambalo tayari limeiva.

Kijana wa kiume akiwa amesimama ametulia kwenye lundo lililojaa kabichi alizovuna kutoka shambani, zikiwa zimenona na zimeiva tayari kupelekwa sokoni.

Wakulima wanne wenye fulana ya kijani na mmoja wenye fulana nyekundu, wakikusanya matunda yasemekanayo kuwa na maembe katika vikabu vyake vya njano, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Mazingira yana nyasi mengi ikiashiria kwamba ni mazingira ya kilimo.

Upandaji mzuri wa mimea ya hoho, ambayo imezingatia mpangilio mzuri unaoruhusu. mkulima kupita katikati kuweza kupalilia na kuweza kuvuna, na hoho hizo zilizostawi zenye rangi ya njano.

Wakulima wawili wa kiume waliovaa jinsi na fulana tofauti, wakiwa wamebeba sanduku lililojaa karoti na kwenda kuipanga pamoja na masanduku mengine kwa mpangilio maalumu, kutoka shambani mwao walipoyachumia.

Wakulima wa tatu vijana, wakijaribu kuinasua trekta iliyo kwama katika tope zito, kutokana na barabara mbovu ya kijijini kwao.

Wakulima wa vijijini wanapalilia mashamba ya mboga waliyopanda kwenye mashamba yao ambayo yapo karibu na sokoni kwao wanafanya hvyo kwasababu upaliliaji unaweza kusaidia kuondoa wadudu wanaoharibu mimea

Kijana wa kiume akifurahia matikiti yake aliyoyavuna kwa kuwa yameiva yakiwa na rangi nzuri yanavutia na anaweza kuyauza au kuyala

Mashine ya kisasa yenye muundo kama wa mkono wa binadamu ikifanya kazi ya upandaji mbegu katika magunia hayo yenye udongo, inatumia akili mnemba ili itambue shuhuli inayoifanya.

Trekta ya rangi ya bluu pamoja na panga lake la nyuma likifanya kazi ya kutifua udongo ili kuondoa nyasi katika eneo hilo, ni hatua za awali zinazofanyika kabla ya kilimo kuanza.

Mashine ya kutifua udongo inayotumiwa kung'oa magugu yaliyopo ardhini inatumia mafuta katika uendeshaji wake, na haipaswi kutumika kwa mtu ambaye si mtaalamu, kwa shughuli zake inatayarisha udongo kwa ajili ya upandaji.

Mashine ya kutifua udongo ikifanya kazi hiyo katika shamba la mkulima, matutamatuta hutengenezwa kuwezesha upandaji wa mbogamboga zingine tofauti na zilizopo pembeni yake.

Trecta kubwa yenye rangi nyekundu inayofanya kazi ya kuvuna zao la kijani, zao hilo limestawi vizuri kutokana na kijani kilichotapakaa katika eneo hilo shughuli hii inaashiria kilimo.

Trekta la rangi nyekundu ikiwa linaendeshwa na wanaume mmoja wakitufua udongo katika sehemu hiyo ili ardhi iwe nyepesi katika upandaji wa mbegu.

Kijana wa kiume anayeendesha trekta lenye rangi nyekundu, akiwa pamoja na mwanaume nyuma yake ametulia kwenye kiti kilicho juu ya panga, wanafanya kazi ya kutoa magugu shambani.

Samaki mdogo wa baharini mwenye rangi ya bluu ang'avu na mwenye kichwa ifananayo mithili ya mwanamke aliyepaka rangi kope na mdomoni, akiogelea samaki huwa ni chanzo kizuri cha protini.

Viroba vingi vyeupe vikiwa wazi vimejaa nafaka aina ya maharage, vimepangiliwa kwa mstari vikiachia nafasi katikati na vimefunguliwa ili vikaguliwe na watu kabla ya kupelekwa sokoni na malori ya kusafiria. Maharage ni zao ambalo linatumika kwenye chakula kama kiungo.

Eneo kubwa lenye viroba vya nafaka mbalimbali kama mahindi na maharage, ambavyo vimewekwa kwa namna ambayo mnunuzi akija anaweuzo wa kuona nafaka anazozihitaji na ananunua.

Mifuko mikubwa yenye maharage na nafaka nyinginezo zilizopangwa vizuri sokoni, ili ziweze zikauzwa kwa watumiaji kulingana na kiasi cha kilo anachokihitaji muhusika.

Mnyama asemekanayo kama mbwamwitu akisimama katikati ya njia itengenishayo miti mingi. Eneo hili ni msitu kutokana na uwepo wa miti katika pande zote kushoto na kulia.

Mazingira mazuri mithili ya hali ya hewa ya ikweta, ambapo kuna miti pande zote mbili, na katikati yake kuna maji yanayotiririka, na ndani ya hayo maji kuna mawe makubwa mazuri.

Eneo la msitu lenye maji yanayotiririka katikati yake ambapo kuna daraja limejengwa kwa mbao zilizolazwa, ili kurahisisha watu kuweza kuvuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Pango kubwa ambalo lipo ndani ya msitu wenye mvua kali, pango hilo ndio kivutio cha watalii wanaotembelea msitu huo. Pango hilo linawezesha serikali kupata fedha kwa ajili ya maendeleo ya kijamii kutokana na utalii unaofanywa na watu wanaotembelea.

Mmea mdogo wa kijani ukiwa umechanua na majani yake yakionekana yamejitokeza katika shimo dogo la bomba jeupe la plastiki. Zao hilo limepandwa bila udongo na linatuzwa na maji yenye virutubisho.

Mabomba mawili makubwa ya plastiki meupe, yakiwa yameunganishwa na membamba yamepandwa kabichi, zao hilo limestawi vizuri kutokana na ujani wake.

Mashine ya kisasa ya kilimo ikiwa na muundo wa nguzo nne zikiwa zimelala yenye mashimo madogo madogo ambayo ya kupandia maua au mbogamboga, na mabomba ya maji yanayopitisha virutubisho muhimu kama mbolea yakiwa yamechanganywa na maji yenye kemikali.

Maji yanayopita kwenye bomba la kijani yakiwekwa kwenye masanduku meusi ya plastiki, maua yakiwa yamepandwa kwenye masanduku mengine yakiwa yamewekwa nje ya nyumba.

Bati iliyoshikiliwa na nguzo nyeupe kwa chini ikiwa na mimea kama mboga za majani zilizopandwa, chini ya mimea hiyo kuna mawe madogomadogo. Kilimo hiki kinafaa kwa mbogamboga tu yenye mizizi midogo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponia ambacho kinahusisha upandaji wa mboga za majani ambao unapandwa katika mapipa au mabomba haihusishi ardhi, na maji maalumu yenye virutubisho yanapitishwa katika mboga hizo ili yastawi.

Kilimo cha kisasa cha mbogamboga kilicho ndani ya kitalu cha kijani ambacho kinazuia unyevunyevu usitoke nje ya kitalu hicho, na pia mbogamboga hizo zinatunzwa na mkulima ili zisipatwe na wadudu.

Mabomba ya maji yaliyotobolewa mashimo makubwa na kuwekewa vifuniko vya plastiki nyeusi ambacho ndani yake vimepandwa miche midogo ya mbogamboga. Hiki ni kilimo cha kisasa kisichohusisha udongo, ambapo maji yenye virutubisho yanapitishwa kwenye mabomba hayo.

Mauwa yaliyo pandwa katika mashimo madogomadogo ya mabomba yakionyesha, ubunifu wa kitaalamu wa kilimo cha kisasa, muundo wa kifaa icho ni mdogo unaoweza kubebeka hivyo huweza kuwekwa sehemu yeyote na mauwa hayo yakakuwa cha msingi yapewe maji na virutubisho.

Maua au mboga yaliyopandwa katika urembo uliokaa kama bakuli, ambapo huashilia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo na ambacho mimea hupata virutubisho kutoka katika maji yaliyowekewa virutubisho au dawa.

Kilimo cha kisasa kiitwacho haidroponi, ambacho maua na mbogamboga zinapandwa katika mabomba, kama mabomba ya maji; ambapo maji yenye dawa na virutubisho hupitishwa kwenye hiyo mimea ili iweze kukua.

Kilimo cha kisasa, ambacho mimea inayopandwa haikui kwenye udongo bali inapandwa kwenye mabomba, na maji huwa yanapitishwa yenye virutubisho kwenye hiyo mimea ili iweze ikakua vizuri.

Kilimo cha kisasa kiitwacho haidroponi ambacho mimea hupandwa kwenye mabomba, na ndani ya hayo mabomba inapitishwa maji yenye dawa na virutubisho, kwa ajili ya mimea kukua.

Kuku weupe wapo ndani ya banda lao kubwa, wamewekewa chakula na maji, mpangilio wa vyombo hivyo ni mzuri. Kuku ni wengi, ikiashiria ni chanzo kizuri cha nyama inayouzwa kwenye migahawa au hotelini.

Mkulima wa kiume akiwa amechuchumaa akikusanya vitunguu kwenye sahani ya bati, wingi wa vitunguu hivyo ni wazi vimevunwa ndani ya shamba kubwa linalotumia kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa lenye vitalu vitano vya kijani ambavyo kazi yake ni kuipa mazingira wezeshi mimea, ili ikuwe na kustawi vizuri kama joto, mwanga wa jua na unyevunyevu. Hii ni kilimo cha kibiashara kwa kuwa zao limepandwa katika eneo kubwa.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa zao la nanasi. Tunda hilo limeiva tayari kwa kuvunwa. Hiki ni kilimo kikubwa mategemeo ni soko la uhakika kwa sababu uhitaji wake katika milo na mapambo ni mkubwa.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wakifanyia kazi shamba lao la kabichi, ardhi hiyo ina kabichi zilizo komaa na kwa wingi huo ni wazi kuwa wakulima hawa wanafanya kilimo cha biashara. Kabichi ni mboga nzuri ya chakula.

Banda la kuku lenye vifaranga vingi vya rangi nyeusi, nyeupe na kahawia, wamezunguka madumu ya kunywea maji na makarai ya pumba wanatunzwa katika mazingira, hii ili watunze kwa waangalifu mkubwa wawe wengi.

Vitunguu vya rangi nyekundu vikiwa vimelazwa chini ya ardhi, wingi wake unaashiria lengo la mkulima la kuuza, hivyo kuweza kujipatia fedha na kujikimu na maisha yake.

Kilimo kikubwa na cha kisasa cha mboga za majani. Kimetumia kitalu cha kijani ili kutunza joto na unyevuunyevu. Ndani ya kitalu kuna chuma cha umwagiliaji kinachosambaza maji pande zote. Eneo ni kubwa na zao hilo linalimwa kwa dhumuni ya mauzo.

Shamba la ndizi lenye ndizi zilizoiva, eneo hilo linaakisi mazingira ya baridi ambayo ni mazuri kwa migomba kustawi kuwa yanahitaji maji mengi. Kuweka mikungu mingi kunaakisi lengo la kulima kutumia zao hilo kama kitega uchumi.

Zao la kibiashara iliyopandwa kwa mfumo wa kisasa ndani na hema la kijani, ili kuzuia kunyevunyevu usipotee hewani. Zao limestawi na limepandwa kwa mpangilio kuacha nafasi kwa mkulima kupalilia na kuvuna.

Kabichi ni zao zuri la kibiashara linalolimwa kwa wingi kutokana na uhitaji wake wa soko. Kwa sababu hiyo njia za kisasa za kilimo zinatumika na wakulima kama: upaliliaji wa mara kwa mara, upulizaji dawa za kisasa na kuzifunika katika mahema ili kuhifadhi joto.

Trekta kubwa likipitishwa katika eneo kubwa la wazi tayari kwa ajili ya kilimo, hii inaashiria kwamba eneo hilo litatumika kwa ajili ya kilimo kikubwa cha biashara.

Mmea wa nyanya uliooteshwa ndani ya kitalu cha kijani, ambacho hutunza joto na unyevunyevu ili zao hilo listawi vizuri na nyanya zipatikane kwa ajili ya mauzo.

Banda kubwa lililojengwa kwa simenti na mbao lenye kuku wengi linaloashiria kilimo kikubwa cha mifugo. Hao kuku huwapatia wakulima mayai na nyama, ambazo hutumika katika mauzo ili kujipatia hela.

Shamba kubwa la mahindi lililopangiliwa katika mistari mirefu na inasambazwa mbolea na trekta, ili mahindi yakue kwa haraka, yaweze kustawi ,yapelekwe sokoni au kiwandani.

Miche iliyokuwa karibu na mabomba ya kupitisha maji kutokana na kupata chanzo cha uhakika cha maji. Njia hii ni vigumu kwa mimea kukauka, kwani ni namna bora ya kisasa umwagiliaji wa mazao ambavyo huondoa utegemezi wa mvua.

Namna mpya ya umwagiliaji ambao inabadilisha namna ya zamani ya kushikilia mpira, ambapo inahusisha kitufe fulani kuwekwa juu ya mabomba yanayosambaza maji katika pande zote mashariki, magharibi, kusini na kasikazini.

Upandaji wa mimea ya kula kama matembere na mboga zingine, mkulima anapaswa kulima kwa mafungu mafungu kwa mistari iliyonyooka, ili kurahisisha upaliliaji na umwagiliaji wake.

Mandhari mazuri ya nyikani lenye miti midogomidogo michache na chanzo cha maji kwa umbali, udongo wake ni wa mchanga na hii inaashiria kukauka kwa chanzo hicho katika miaka mingi.

Eneo kubwa la kijiografia lililo na miti pamoja na majani yaliyostawi yakiashiria udongo wenye rutuba na mvua zinazonyesha mara kwa mara, kuna zao limelimwa kwenye bonde kutokana na muundo wa mraba.

Eneo kubwa na la kijiografia lenye mti mmoja mrefu, lililozungukwa na nyasi zilizokauka zikichukua asilimia kubwa ya ardhi. Wanyama aina ya tembo wanaishi katika sehemu hiyo, wakila majani hayo.

Eneo kubwa la kigeographia lenye miti mirefu iliyozunguka chanzo kikubwa cha maji ambayo ni ziwa. Udongo unarutuba kwakua mimea imestawi na inapata maji ya kutosha.

Eneo kubwa lenye mti mrefu unao ashiria mbuga za wanyama ambapo wanaishi kama vile simba, twiga ama pundamilia

Eneo kubwa lenye majani mabichi na milima lenye uwezekano kuwa na chanzo cha maji kutokana na majani kustawi vizuri, eneo lina uwepo wa hewa safi ambao watalii au wageni huweza kuja kupumzika.

Eneo kubwa la kijiografia lenye mlima pamoja na nyasi kadhaa zilizotapakaa. Eneo hilo ni hifadhi ya wanyama pori kama swala na pundamilia, na ni kivutio kikuu cha watalii.

Ziwa kubwa kama ziwa Viktoria lenye udongo tepetepe, na majani mabichi yaliyoota pembezoni mwake. Yana umuhimu mkubwa kama utalii, usafirishaji na chakula mfano samaki.

Eneo lenye mandhari nzuri yenye ziwa kubwa pamoja ya majani mabichi pembezoni mwake, ndege aina ya "heroe" wakipenda maji ya ziwa hilo kwa kuwa wanakunywa na wanapata samaki.

Eneo kubwa lenye mti mrefu, miti kadhaa na majani kwa chini na yenye barabara ya vumbi inayoashiria uwepo wa wanyama pori kama twiga, na inayoashiria pia upitaji wa magari ya watalii katika eneo hilo.

Eneo kubwa la kuvutia lenye kijani katika sehemu zote lenye ukungu katika milima, ambapo wanyama huwa wanaishi na kukaa, ambapo watalii hupenda kutembelea ili waweze kujifurahisha na kuondoa mawazo.

Eneo la kijiographia lenye milima mingi mingi katikati yake kuna mfereji unaopita inaweza ikawa ni maji, mto ambapo huashiria uwepo wa matetemeko makubwa zamani.

Eneo kubwa la milima ambapo kuna nyasi au majani pamoja na miti iliyotapakaa kila eneo, ikiashiria uwepo wa mvua nyingi pamoja na ardhi yenye rutuba inayofanya mimea hiyo istawi.

Barabara ya lami inayokatiza katikati ya eneo lenye milima na mabonde yenye majani, yalio tapakaa na miti midogomidogo ya kuvutia ambayo inaleta watalii karibu ili waweze kujifurahisha.

Mandhari ya kitropiki inayovutia na yenye nyasi nyingi pamoja na miti mirefu ya nyikani, ikiashiria eneo la porini wanapoishi wanyama mbalimbali wanaotembelewa na watalii mara kwa mara.

Eneo la nyikani lenye miti mirefu, nyasi na uwazi mpana; ambalo taifa hulitenga kwa ajili ya wanyama wa porini kuishi kama: twiga, simba, pundamilia, punda au tembo.

Eneo kubwa lenye nyasi nyingi na miti midogo midogo, inayopakana na bahari kwa mbali, ambapo wanyama kama punda na pundamilia, hutumia kuishi na kupata chakula chao.

Holi la ng'ombe lililojengwa kwa miti mirefu kama nguzo, inayobeba bati na miti mingine iliyogongwa kwa kulala ili ishikilie nguzo hizo.

Kuku wasemekanao kuwa ni tetea wakiwa wametulia zao na kufanya shughuli zao za kila siku kama kula na kunywa maji. Kuku hawa wana faida nyingi kwasababu wanatupatia mayai pamoja na nyama na wauwezo wa kustahimili magonjwa.

Vifaranga wa jamii ya bata wa rangi nyeusi na kajani mbichi wakiwa wamekusanywa na kuwekwa pamoja katika kapu la plastiki, yenye muundo wa miraba minne na rangi nyeupe.

Mama mmoja mwenye miwani aliyevaa koti jeupe, akiwalisha kuku wake wengi waliofugwa na walio ndani ya banda lake, lenye nguzo za mbao na bati kwa juu.

Kuku weupe wakiwa wamefungwa katika mabanda ya kisasa yenye muundo wa ngazi, mbele ya kila banda kuna bomba lililokatwa linalotumika kuwekea chakula chao na pembeni kuna maji yaliyotunzwa kwenye dumu; urefu wa banda hili unaakisi ukugaji wa kuku wa kibiashara.

Mama mmoja aliyevaa barakoa pamoja na mwenzake huko nyuma yake, wakikagua banda lao la kuku na kuangalia kuku jinsi wanavyokula pumba katika eneo lao wanalofugia.

Wafugaji wa kuku waliovaa makoti meupe wakiwalisha kuku wengi waliokusanyika, chakula chao ambacho kinawasaidia waweze kupata nguvu, ili waweze kutaga mayai na waweze kuwa wanene.

Bata wafugwao wa rangi nyeupe, nyeusi na wengine rangi mchanganyiko wa rangi nyeupe kwa nyeusi, ambao wamekutana pamoja kula chakula walichopewa ambacho kipo katikati yao.

Masanduku ya plastiki meusi yakiwa na udongo, yamepandwa miche midogo iliyokua. Yamestawi yakiashiria udongo una maji ya kutosha na yanawekewa mbolea.

Mama mtu mzima akiwa ndani ya duka lake la pembejeo. Bidhaa zake zimepangiliwa vizuri kulingana na aina yake, kwenye makabati ya wazi. Zimefungwa vizuri ili zisipate hewa au unyevunyevu ambao utaharibu.

Nafaka aina ya maharage yakiwa yamekusanywa na kupangwa kwenye vikapu kutokana na utofauti wa rangi zake. Zao hili ni jamii ya mbegu ambayo inaweza kuliwa na kupandwa ardhini ikiwa hivyohivyo.

Miche midogo midogo ambayo imekuwa katika udongo uliowekwa ndani ya viroba, vikiwa vimepinda upande wa wa lushoto kupelekwa mwanga wa jua dirishani.

Masanduku ya kaki yakiwa yamejaa makopo na vifurushi vya mbegu za nyanya, yamepangiliwa vizuri ndani ili yaweze kukaa na kuenea, yamefungwa vizuri kuzuia unyevunyevu au hewa kuharibu mbegu hizo.

Kopo la bati kutoka kampuni ya mbegu iitwayo ''Simlo'' limeifadhi mbegu za mboga ya majani aina ya ili zisiaribika . Mmea huu unafaida nyingi za kiafya

Mauwa madogo yaliyopandwa katika udongo mweusi, ambayo yamewekwa katika vyungu vyenye rangi mchanganyiko wa nyekundu na kahawia, ambavyo vimewekwa dirishani ili vipate jua.

Mikebe minne ya bati inayotunza mbegu za kilimo kutoka kampuni ya "simlaw", imefungwa vizuri kuzuia joto na unyevunyevu kuathiri ukuaji wa mbegu hizo.

kaAsheyo fungwa vizuri la mbegu ya matikiti kutokana na uwepo wa picha yake hizo, zinaujazwa gramu tano zinatoka katika kiwanda cha sihova na zinatumika kupanda hivyo.

Kasha la mbegu la spinachi kutoka kampuni ya Ae seed , na wenye maelezo mengine hapo juu, ambapo pia ina picha ya hiyo spinachi pamoja na urembo pembeni ya rangi ya kijani na njano.

Kilimo cha mbegu kinahusisha upandaji wa mbegu katika maeneo madogomadogo, ili kuzalisha miche midogo ambayo hiyo miche hung'olewa katika hilo eneo na kupelekwa katika eneo kubwa ili waweze kukua zaidi.

Kijana mmoja asemekanaye kuwa ni mwanashamba anaelekeza watu watatu juu ya namna bora ya upandaji mbegu katika ardhi yenye matuta, matuta yenye kukuza uzalishaji wa mmea husika.

Mbegu za mlenda zilizofungwa katika kasha kutoka katika kampuni ya "Simlaw" inayohusika na kutengeneza mbegu, ambapo ndani ya hizo kasha kuna mbegu zimetunzwa; ili siziharibike na nje ya kasha hilo kuna maelekezo ya jinsi ya kutumia hizo mbegu, pamoja na urembo wa kijani na njano kwa pembeni.

Mimea ipo katika hali yake ya mwanzo ya ukuaji inatakiwa iwe katika udongo mzuri wenye rutuba, ili ziweze kukua na kumea na ziweze zikazaa mbegu zingine kwa ajili ya uongezekaji wa mazao.

Nafaka zilizotunzwa katika viroba, tayari kwa mauzo, zinaweza zikawa ni mahindi, mchele au maharage, ambazo wateja hupita ili wanunue.

Mbwa wa rangi ya kahawia na mmoja mweusi wakiwa na furaha kutokana na kumuona mfugaji wao, wametulia katika nyasi za kijani wana Shauku ya kucheza na kutembezwa.

Daktari wa wanyama ambaye ni mwanamke, akimchunguza mbwa mwenye furaha na kumwelekeza muuguzi wa kiume cha kuandika kwenye ripoti. Ukutani ya chumba hicho kuna mchoro wa paka unaoonyesha mfumo wake wa hewa.

Daktari wa kiume aliyevaa miwani akimchunguza mbwa aliyemuweka kwenye kitanda, mavazi yake yanaakisi yeye ni daktari wa mbwa. Kazi kama hii ni nzuri kwa sababu inalipa, ila inahitaji mtu mwenye uelewa mpana wa wanyama mbalimbali.

Mwanaume mmoja akiwa amepanda farasi akitembea katikati ya misitu ya miti ya mbao, huku nyuma yake farasi mweusi anafuatana naye; inaashiria kuwa anaenda umbali mrefu.

Ndege mdogo anayefanana na tai, akiwa ametulia kwenye nyaya za umeme, ana macho mekundu yenye uwezo wa kuona mbali, pamoja na manyoya meupe na meusi kwenye mabawa.

Nyoka mkubwa mwenye rangi nyeusi na mabakabaka ya rangi ya kahawa, akiwa amejikunja akionyesha dalili za kushiba kutokana na kula au anajificha, ili asionekane na maadui zake.

Twiga mwenye macho meusi na rangi ya kahawa, amefungwa ndani ya banda kwa ajili ya maonyesho kwa watalii wanaotembelea eneo hilo. Maonyesho hayo, yanasaidia watunzaji kuweza kupata fedha kwa ajili ya kujikimu na kwa ajili ya kuendeleza banda hilo.

Nyani mdogo mweusi mwenye macho meusi, ambapo historia inasema wana asili kama binadamu ,na nyani wa zamani walikuwa na uwezo wa kubadilika kuwa binadamu, wana tabia ya kupenda ndizi, kupanda kwenye mti, na kupokonya au kupora vitu kutoka kwa watu.